Naona mkono umeshikilia noti za pesa za Kenya. Kuna noti ya shilingi elfu moja. Chini yake kuna noti ya shilingi mia tano, na chini yake naona kuna noti ya shilingi mia moja.

Naona manoti ya pesa za Kenya shilingi elfu moja yameekwa juu ya meza, manoti haya yameandikwa Kenya ni noti nne kamili.

Hapa ni sokoni baadhi ya vitu vilivyo kwenye soko hili. Kuna nguo, kuna vitunguu, naona pilipili, kuna dania, kuna mifuko.